Mkulima huyu ametumia kifungulia kuweza kukuza ukulima wake ambapo hutumika kuweza kuzuia jua isiweze kuchoma moja kwa moja mimea. Hivyo unapata maji haitumiki kwa wingi na pia anakuza mimea yake bila matatizo yoyote.

Eneo hili wanatumia kilimo ya hydroponic ambacho hakitumii mchanga ni maji pekee yanapo tumika pale hivyo mtu anaweza kuuza mimea mbali mbali anayo taka. Pia ameweza kuwekwa karatasi ambayo inaweza kuzuia jua kuweza kupenya moja kwa moja kwenye mimea hiyo.

Hiki ni kifaa speciali ambacho kimetengenezwa kwa mabomba ya plastiki na chuma na vimetobolewa mashimo ambayo mtu anaweza panda mimea yake mbalimbali. Kinatumika kwa aina ya kilimo cha haidroponiki ambacho hakitumi mchanga mara nyingi hutumia maji na kinaweza kuza mahali popote kwa sababu hakichukui nafasi kubwa.

Eneo hili vyuma zimesimamishwa na kuunganishwa na kupaekwa mabomba ambayo yamekatwa hili kuweza kupeleka maji, na shimo ndogo ambazo mtu anaweza panda mboga. Hizi ni sukuma ambazo zimepandwa na tunaona zinawiri vizuri na zina rangi ya kijani.

Hii ni kifaa mpesheli ambacho kimetegenezwa kwa njia maarufu kuweza kukuza mimea wakitumia virutubisho kuweza kukuza mimea ii na wameweza kupanda miche mbalimbali ambao inatumia maji bila mchanga wa kawaida.

Katika shamba hili, mkulima anatumia kivungulio. Kilimo ambacho kinatumika wakati ambapo mkulima hataki kushinda akinyunyizia mimea yake maji, hivyo utapata miale ya jua hiwezi penya moja kwa moja katika mmea na kuweza kuchukua maji na rutuba.

Katika zizi hili, wameweza kufuga ng'ombe wa maziwa ambao wana rangi nyeupe na nyeusi. Imetengenezwa kwa njia ambayo ng'ombe anaweza kupitisha kichwa pekeake ili aweze kula chakula, wasiweze kuchafua mahali ambapo wanawekewa chakula.

Katika zizi hili wamefuga ng'ombe wa maziwa wa rangi nyeusi na nyeupe. Na wamewekwa alama kwenye masikio yao ili wasiweze kupotea. Imetengenezwa kwa njia ambayo ni kichwa tu kinaweza kupita ili waweze kupata chakula chao.

Shamba hili limepandwa mimea mbalimbali na mkulima ameweza kuweka mifereji inayopeleka maji kwenye shamba kunyunyuzia mimea yake hivyo hatarajii au kutegemea mvua kuweza kunyunyuzia mimea na kuna mwanaume ambaye ako pale katikati ya shamba.

Shamba hili limeeza kupanda mimea mbalimbali na linatumia mfumo wa unyunyiziaji wa maji kwa sababu mkulima ameweza kueka mabomba ambayo yanapita katikati ya mimea hiyo na kueza kutobolea mashimo ya kupitisha maji yake.

Shamba hili limetengenezwa kwa njia ya mitaro ambapo mkulima anaweza tumia mfumo wa unyunyiziaji maji kwa sababu ameweka mifereji inayopeleka maji kwenye shamba hili. Kilimo ambacho kinatumika wakati ambapo mkulima hataki kutumia ya mvua. Pia kuna msitu ambao unaonekana mwisho wa shamba hili.

Kwenye shamba hili, wanatumia kilimo ambacho ni cha unyunyiziaji maji ambacho kinatumika wakati ambapo mkulima hataki kutegemea mvua. Hivyo, anaitengeneza kwa njia ya mtaro na kuweka mchanga juu ili aweze kupanda mimea yake mahali ambapo maji haitaweza kutumika nyingi na ameweza kuweka mifereji ambayo inaleta maji na kutoboa mashimo ya kuweza kunyunyizia mimea yake.

Shamba hili limepandwa miche mbali mbali kama vile mgomba na wanatumia unyunyiziaji wa maji kwa sababu wameeka ambayo wametoboa shimo ilikuweza kunyunyizia mimea hio. Shamba lenyewe ina aina ya mchanga ambao ni wa mawe mawe, si mchanga laini.

Shamba hili limepandwa mimea tofauti, mchanga wake sio laini uko na mawe mawe na pia wameweka mabomba yanayopeleka maji, na kuna njia katikati, mahali watu wanapopita, wanapoelekea upande mwingine wa shamba.

Shamba hili limepandwa mimea mbalimbali. Limewekwa mabomba ya kupeleka maji na mkulima mwenyewe amechuchumaa akiwa amevaa aproni ya rangi ya buluu na kofia ya rangi nyeupe.

Shamba hili limetengenezwa kwa njia ya mitaro, na wameweka mabomba ya kupeleka maji ya kunyunyuzia mimea ambayo inapandwa. Kuna watu wako shambani wakiendelea na kupanda miche.

Shamba hili liko katika eneo lenye mlima na wakulima wamepanda mimea tofauti kwenye shamba lao. Wameeka mabomba yanayoleta maji na pia wanatumia vinyunyuziaji maji kuweza kuweka maji kwenye mimea.

Shamba hili limepandwa mimea tofauti tofauti kuna ya rangi ya kijani kibichi na pia mengine ya rangi ya zambarau . Wanatumia mfumo wa kunyunyuzia maji hawategemei mvua na tayari mabomba yameweza kufunguliwa ili kuweza kupeleka maji.

Kwenye shamba hili, watu wanatumia ukulima wa unyunyiziaji maji wamepanda mahindi na wametengeneza mitaro katika shamba lao ambao wameweka mabomba na kutoboa mashimo ambayo yanayapitisha maji kwa kila mtaro.

Katika shamba ile wamepanda mimea ya nyanya, na wameweka mabomba ili kuweza kupeleka maji kunyunyizia. Wameezeka miti yanayoweza kusaidia nyanya kutambaa inapoendelea na kukomaa.

Shamba hili lina miche kadhaa ambayo ina rangi ya kijani kibichi. Mahindi ambazo zimekomaa na wanatumia mfumo wa maji wa kumwangilia wenye kutumia umeme wa jua.